Makundi mbalimbali ya dawa na vidonge, kuna chupa na sufuria za dawa zikiwa na vifuniko vya rangi tofauti. Vinaweza kufanana vyenye maboksi na rangi za bluu na kijani, huku kuna pia vya mviringo na vya rangi nyeupe. Mchanganyiko huu unaonyesha uhaba wa dawa.

Ni eneo la wagonjwa lililotengwa lenye vitanda na viti, vifaa vya matibabu vinaweza pia kuonekana imewekwa ndani ya hema kubwa na ina mwangaza mwingi kutoka kwa madirisha.

Ni mazingira ya kliniki ya meno, ambapo daktari na msaidizi wake wanamtibu mgonjwa. Ameketi kwenye kiti cha matibabu akiwa na wafanyikazi wa afya upande mmoja wa kichwa chake na upande mwengine. Wote wamevaa mavazi yanayofaa, ikiwa ni pamoja na maskio na barakoa, ili kuzuia maambukizi.

Watu wawili wakifanya kazi ya kusafisha mazingira kwa kuondoa takataka barabarani, wamevaa mavazi rasmi ya kazi yenye rangi nyeusi na mistari ya kijani ya kumeremeta kwa ajili ya usalama.

Ni mtu mmoja akifanya kazi ya kukabiliana na wadudu, anavaa mavazi ya kinga ikiwa ni pamoja na koti refu la mvua, glavu za plastiki na mask ya uso. Anatumia kifaa cha kupuliza kinachotunga moshi mweupe kwa ajili ya kuondoa wadudu katika eneo linalounganishwa na miti na mimea.

Ni barabara iliyojaa mafuriko, ambapo magari yanapita kupitia mvua kubwa. Kuna aina tofauti ikiwa ni za biashara za binafsi na za kubebea abiria. Maji yamejikusanya katika katikati, ambapo yanafanya hali kuwa ngumu ya usafiri.

Ni chupa ya virutubisho ya vitamini kutoka kampuni inayojulikana. Ina vidonge sabini na mbili vya usofti wa haraka. Kando ya vidonge kuna maandishi ikionyesha kiwango cha vitamin D3 kilichomo na pia kuna jumbe unaosema, "Ni tiba ya muda mfupi kwa ukosefu wa vitamin D."

Ni mkusanyiko mbalimbali wa chupa za vinywaji au maji. Kuna miundo ya kuni kwenye nyuma ikionyesha kuwa mazingira haya yanaweza kuwa kioski, soko au nyumbani. Mchanganyo huu unaweza kuwa pia ni mitishamba.